Mwanamke ambaye amevalia shati na suruali, ametabasamu huku ameshikilia vyombo viwili vya teknolojia mikononi.

Mafuriko ya maji inaonekana kuwa yamejaa katika jumba fulani. Jumba hii limejengwa kwa mabati na lina hali duni sana. Watu wanatembea katika maji haya yakiwa machafu.

Wagonjwa wawili wamelazwa hospitalini. Mmoja wao amelala katika kitanda huku mabomba yakionekana usonu mwake. Kando yake ni mgonjwa mwingine ambaye ameketi chini na kushikilia kichwa chake kwa uchungu.

Chupa mingi za kitamaduni zimefungwa na uzi na vimeekwa chini sakafuni, chupa hizi zina rangi ya kahawia.

Mtu amevalia nguo za kitamaduni amesimama mbele ya jengo ndogo ambalo lina mlango ambayo imetengenezwa kwa mabati.

Muuguzi wa hospitalini ameshika sindano huku akimdunga mtoto mdogo. Mtoto huyu amebebwa na mama yake mkononi huku akilia kwa uchungu.

Muuguzi wa hospitalini ameshikilia sindano huku akitayarisha kumdunga mtoto mdogo. Mtoto huyu amebebwa mkononi na mamake.

Mwanamke amevalia buibui na mavazi za kiislamu. Nyuma yake kuna miti yaliyokauka na nyasi ambayo pia yamekauka. Kunaonekana kuwa na ukame mwingi katika mazingira hayo.

Daktari wa mifugo wapo katika shamba. Wanai hudumia ng'ombe mmoja huku wakitia chombo cha teknolojia katika pua yake.

Jengo ndogo limetiwa tanki juu yake. Limechapishwa jina Boya Water Project huku watu wawili wanaonekana kuchota maji kutumia mfereji ambalo lipo katika mjengo hili.

Daktari ambaye amevalia koti la maabara, barakoa usoni na glovu nyeupe mikononi. Hapo katika ofisi, huku akitayarisha dawa flani.

Daktari wa meno, amevalia koti la maabara, glovu nyeupe mikononi, na barakoa usoni. Apo katika harakati ya kumshughulikia mgonjwa wake, ambaye amefungua meno ili atibiwe.

Tanki kubwa limewekwa juu ya muundo fulani vya rangi ya nyeupe. Nyuma yake ni nyumba mengi ambazo ziko katika hali duni.

Daktari wa meno amevalia wavu wa nywele, barakoa usoni na glovu mikononi, anamuhudumia mgonjwa wake Kwa kutumia chumba cha daktari kuutibu meno yake.

Wauguzi wawili wamevalia shati vya rangi ya blue . Wanamhudumia mtu aliyeketi chini huku wameshikilia chombo cha hospitalini na kumwekea mgonjwa huyu masikioni.

Daktari wa meno amevalia barakoa usoni na glovu mikononi. Amevalia kifaa cha teknolojia machoni huku akimhudumia mgonjwa wake.

Mtu ameshikilia pakiti tofauti za dawa pamoja na chupa ingine ya dawa. Pakiti hizi mbili, zina vidonge vya dawa ambavyo vina rangi ya kahawia na rangi ya njano.

Wafanyikazi wawili wamevalia aproni vya rangi ya blue , barakoa gambuti mguuni. Wanabeba tanki kubwa za rangi ya nyeusi na nyeupe.

Vidonge vya dawa ya Ibuprofen vina rangi ya kijani na vina shape ya duara, vimepangwa katika mistari mbili.

Mwendeshaji pikipiki ameketi kwenye pikipiki yake na kuvalia kofia cha chuma. Anazungumza na mtu mwingine ambaye amevalia nguo nyeupe huku anaonekana kuuza bidhaa fulani.

Mwanammke amevalia barakoa usoni na glovu mikononi . Ameshikilia boksi ambalo linamejaa barakoa ndani yake Nyuma yake hapo mjini. Na watu wapo wanatembea huku wakifanya shughuli zao.

Umati wa watu wengi wameinua mikono juu huku wengi wameketi katika viti vya plastiki. Wote wamevalia barakoa usoni.

Chupa ndogo cha dawa kina rangi nyeupe na rangi ya kijani. Kimeandikwa majina precan capsules . Kando yake kuna vidonge vya dawa vya rangi nyekundu.

Boxi mbili za dawa, zina rangi ya nyeupe na rangi ya bluu, kando yake kuna vidonge vyenyewe vya dawa ambazo zimechapishwa jina lumisense.

Watu wa usaidizi pamoja na watu wengine wengi wapo kwenye mashua huku nyuma yao kuna nyumba za watu zilizo katika hali duni.

Boksi ya dawa lililochapishwa jina yellow fever vaccine ina rangi ya njano na rangi nyeupe. Kando yake kuna chupa tano za dawa hiyo ambazo pia zina rangi ya njano.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda. Mmoja wao amevalia kiakisi ya rangi ya blue na amebeba kitabu. Anamfunza mwingine kuhusu jambo fulani.

Mtoto mdogo aliyefunikwa na sholi ya rangi ya kijani. Amebebwa na muuguzi ambaye amevalia mavazi maalum ya wauguzi na glavu nyeupe mikononi.

Mwanamke ameshikilia chupa lililochapishwa jina COVID Cure. Chupa hili lina rangi ya kahawia, na kifuniko ya rangi ya kijani. Kimechorwa picha ya miti, na picha ya magonjwa, kando yake.

Daktari wa meno pamoja na muuguzi wake wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Daktari huyu na muuguzi wake wamevalia mavazi maalum vya hospitalini.

Muuguzi hapa katika harakati ya kumpea chanjo mtoto mdogo. Kando yake, mama amekaa chini akibeba mtoto mchanga. Nyuma yao kuna wauguzi wengine wawili ambao wanatazama.

Daktari wa meno yuko hospitalini. Amevalia mavazi maalum ya daktari wa meno. Amevalia barakoa usoni na glavu mikononi. Anamhudumia mgonjwa wake ambaye amelala kitandani.

Daktari aliyevalia koti la maabara anamsaidia mgonjwa wake huku nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na ukuta za rangi nyeupe.

Mwanaume amevalia nguo za kitamaduni na shanga mingi shingoni. Ako kwenye kiti huku akidungwa sindano na muuguzi aliyevalia kiakisi ya rangi ya bluu.

Umati wa watu huku katikati yao ni watu waliovalia shati nyeupe. Wamevalia barakoa usoni na wanaonekana kuwafunza umati huu kuhusu jambo fulani.

Mtu amevalia nguo za kujikinga sana. Kwa mfano; aproni ya rangi nyeupe, barakoa usoni, kofia cha chuma na glovu mikononi. Anafungua chupa iliyokuwa na kemikali huku kando yake kuna chupa zingine zilizokuwa na kemikali.

Wauguzi wawili wamebeba watoto wawili wachanga, waliofunikwa na sholi nyeupe. Wanawaweka kwenye kitanda huku mwanamke mwingine ameketi juu ya kitanda hicho.

Chumba cha incubator , ambapo wauguzi wawili wanahudumia watoto wawili, ambao wapo kwenye incubator hizi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akidungwa sindano na muuguzi aliyevalia barakoa , msichana huyu pia amevaa barakoa na miwani usoni .

Chupa ya dawa ya Feosol ferous sulphate iron. Ina rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu. Kando yake kuna boksi ya dawa yenyewe, kando ya boksi hili kuna vidonge vya dawa vya rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia barakoa ananawa mikono yake, kwenye tenki iliyo andikwa jina unicef. Mtoto mdogo yupo kando yake akimtazama.

Watoza huduma waliovalia viakisi vya manjano, mmoja wao anampa mtoto kitu mdomoni. Mama ameketi kwenye kiti huku akibeba mtoto mwingine mchanga.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga kwa mfano aproni, barakoa, kofia, vipokea sauti na glovu mikononi. Ameshikilia chombo ambacho kinatoa moshi mingi sana.

Mfanyikazi amevalia aproni ya buluu na glovu mkonni na mask usoni. Amebeba chombo mbili amabavyo vimechorwa alama ya hatari juu yao.

Muuguzi mwanamke, amevalia koti la maabara ya rangi nyeupe. Anamdunga sindano mtoto mdogo ambaye amebebwa mikononi na mamake.

Muuguzi aliyevalia nguo maalum za wauguzi anamhudumia mtoto mchanga aliyeekwa ndani ya incubator .

Mtu ameshikilia chupa kwenye mkono mmoja. Chupa hili ni la rangi nyeupe na ni chupa ndogo. Kwa mkono ingine ameshikilia karatasi linalokaa kama risiti.

Muuguzi aliyevalia koti ya maabara, barakoa usoni na glovu nyeupe anamdunga sindano mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake.

Mfamasia anachukua dawa moja kutoka kwenye jafu ambayo ina dawa mingi yamepangwa juu yake. Mfamasia huyu amevaa shati nyekundu huku akitabasamu.

Mkulima aliyevalia aproni nyeupe na kubeba tenki ya rangi ya kijani mgongoni. Anatumia tanki hili kunyunyuzia dawa katika mimea zilizokuwa shambani.

Muuguzi ameketi katika meza yake huku amevalia nguo maalum za wauguzi na barakoa usoni. Mbele yake kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha plastiki.

Watu wanashughulika na kukusanya na kuokota taka zilizokuwa njiani. Watu hawa wamevalia barakoa na glovu ili kujikinga wenyewe. Wanafanya kazi hii ili kusafisha mazingira.

Watoto watatu waliovalia sare za shuleni, wamepanga foleni ili kuchota maji ya kunywa kutoka kwenye tenki. Mwalimu apo nyuma yao akiwaangalia.

Chupa ndogo cha dawa kimewekwa kando ya sindano. Sindano hili ni la glesi linalotumiwa kutumia dawa hili.

Nyumba ya manyatta, iliyojengwa kwa kutumia vifaa vya rangi ya kahawia. Ukame umeizunguka, huku miti zilizokauka zimejaa.

Chupa ndogo nyeupe cha dawa kimeandikwa majina Cranberry Pills for UTI . Kipo na vidonge vya dawa.

Chumba cha hospitalini ambapo muuguzi amevaa mavazi rasmi za wauguzi. Amevaa barakoa usoni na wavu wa nywele. Anamhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti.

Mtoto mdogo msichana anapewa msaada ili aweze kusimama. Mbele yake kuna mpira wa raga ambayo inaonekana kuwa inamsaidia kucheza.

Madaktari wengi, pamoja na wauguzi, wapo kwenye chumba cha upasuaji. Wapo katika harakati ya upasuaji, huku mgonjwa amelazwa katika kitanda.

Boxi ya dawa lililoandikwa jina Stamaril. Kando yake ni chupa ya glasi ya dawa pia imeandikwa jina Stamaril. Kando yao ni sindano tatu.

Muuguzi aliyevalia mavazi ya wauguzi anamhudumia mwanamke ambaye ameketi chini. Anampa dawa kupitia mkononi.

Chupa nne za dawa. Moja limechapishwa majina new chapter fermented vitamin D , nyingine bone restore , nyingine hum na nyingine megafood .

Muuguzi amevalia mavazi rasmi za wauguzi. Apo anamsaidia msichana kwa kumwekea dawa mikononi.

Chupa ndogo ya glasi imechapishwa jina ya dawa ya MMR, measles, mumps, rubella vaccine . Nyuma yake kuna sindano ambalo linawezatumika kuadimisha dawa hili.

Kliniki ya meno ya Dental Care ina mlango wa glesi. Kuna televisheni ambayo inaonyesha muigizaji akitabasamu.

Watu wawili wamevalia nguo za kujikinga huku wamebeba chombo ambalo kimechorwa alama ya hatari juu yake.

Watu wengi waliovalia viakisi vya rangi ya blue , wamesimama na kumsikiza mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao na kuzungumza.

Daktari wa meno pamoja na muuguzi wake, wapo katika harakati ya kumshughulikia mgonjwa wao, ambaye amelazwa katika kitanda hospitalini.

Madhara za mafuriko huku njia yote imejawa na maji. Mtu aliyepanda pikipiki, anasukumwa na mtu mwingine ili aweze kupita kwenye njia hii iliyojaa mafuriko.

Muuguzi ameshikilia sindano akijiayarisha kumdunga mtoto mdogo. Mtoto huyu amebebwa na mamake. Nyuma yao ni watu wengine wengi ambao wanatazama.

Sinki ya kunawia mkono ikiwa na tenki ndogo juu yake ya rangi ya kijani. Chini yake kuna ndoo ya rangi nyeupe, ambayo maji yanafaa kuenda.

Chupa ndogo mingi ambazo ni za glasi, zimejazwa kitu fulani ndani yake ambayo ni ya rangi ya kahawia.

Muuguzi aliyevalia koti la maabara ya rangi ya nyeupe anamhudumia mgonjwa kwa kutia kifaa cha teknolojia katika masikio yake.

Vidonge vya dawa vina rangi ya kijani. Katikati yao jina ibuprofen kimechapishwa kwa rangi ya nyeupe.

Tabibu anamkuchua misuli mgonjwa wake. Mgonjwa wake amevalia leso ya rangi ya nyekundu na rangi nyeusi.

Muuguzi aliyevalia nguo za wauguzi na barakoa usoni anatayarisha sindano ili kumdunga mgonjwa fulani.

Mkulima amevalia aproni ya rangi ya blue , glovu za rangi nyekundu na tenki mgongoni. Anatumia tenki hii kunyunyuzia dawa kwenye mimea shambani.

Madaktari pamoja na wauguzi wapo katika harakati ya kufanya upasuaji. Wamevalia mavazi rasmi za madaktari kwa mfano wavu wa nywele, barakoa usoni na glovu mikononi.

Mafuriko makubwa, ambayo yameharibu vitu vingi, maji yamejaa na vitu vinavyoonekana ni miti pekee, Vilivyotokea juu ya maji haya.

Umati wa watu waliojaa kwenye mabaki ya nyumba, ambazo zimedhoofika kwa moto fulani. Watu hawa wanaomboleza na kuwa na huzuni sana.

Mtaani uliofurika na maji huku mshororo ya magari yakipita, kijana wa kiume anasukuma mchochokoni huku akikanyaga maji akiwa amevuta suruali yake juu ili isiharibiwe na maji hayo.

Mtoto mchanga anadungwa sindano akiwa hospitalini amebebwa na mamake. Anayemdunga sindano ni muuguzi hospitalini ambaye amevalia barakoa na miwani usoni. Mamake pia amevalia barakoa usoni na mkononi ana sindano yake pia.

Mwanamke aliyekuwa kwenye ofisi ya muuguzi. Muuguzi ana mwelezea jambo fulani, huku chupa cha dawa kipo mezani pamoja na boksi mbili zingine za dawa.

Watoto wawili, msichana na mvulana, wako katika shimo la maji taka. Wanamwaga kiowevu, kilichokuwa ndani ya chombo ndogo ndani ya maji taka hayo. Kuna chombo chengine kando yao na mawe mengi.

Mgonjwa wa kiume amelala chini, akiwa amevaa barakoa usoni. Amelalia kitanda ya rangi nyekundu, huku daktari akimchunguza mguuni.

Wanawake wanne ambao wamevalia nguo spesheli. za kitamaduni na shanga mingi shingoni za rangi za kupendeza huku wamebeba vyombo vichwani.

Boksi la dawa ya vidonge ya Azomax Azithromycin limeonyeshwa. Kando yake, vidonge vyenyewe vya rangi ya nyeupe.

Mafuriko ya maji yanaendelea katika uwanja huu, huku watu wengi waking'ang'ana kuiokoa nyumba duni ya manyatta . Wengi wamekunja nguo zao ili maji isiwadhulumu, huku mwingine akichota maji haya kwenye kikapu.

Mama amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa na sholi nyeupe, mama mwenyewe amevaa shati ya buluu, wapo kwenye hosipitalini.

Moto kubwa wa motoni unaonekana kusambaa kwa miti zingine nyingi huku moshi mzito na nyeusi unajaa katika mazingira.

Hospitali ya umma ya Ahero County Hospital. Inaonekana kuwa uwanja wake umefurika na kujaa maji. Nje kuna hema ya rangi nyeupe na buluu, ambayo pia imefurikwa na maji kufikia kiwango cha nusu wake.

Ujenzi unaendelea katika jiji. Wahandisi wanaonekana wakiwa wamevaa nguo rasmi za wahandisi. Huku, umati wa watu umejaa juu ya jengo hili ambalo linakaa kubomolewa au kujengwa.

Mgonjwa wa kiume ambaye ameinua shati ili adungwe sindano, anakaa akiwa ako kwa maumivu mengi sana, huku muuguzi anamshughulikia, wote wawili wakiwa wamevaa barakoa usoni.

Chupa mingi na tofauti kila mmoja zimetandazwa juu ya meza nyekundu. Kando yake kuna kiti ya rangi ya kijani na mkoba wa rangi nyeusi ambayo imefunguliwa na ipo wazi.

Wanawake watatu, wawili wamevalia koti za maabara nyeupe. Kila Moja amebeba boksi mbili za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa jina zipline juu yake.

Mtoto mdogo ameketi katika ofisi ya daktari. Daktari huyu amevaa koti la maabara ya rangi nyeupe. Anaonekana kumshughulikia mtoto huyu.

Daktari wawili waliovalia mavazi maalum ya kazi wakiwa katika harakati za upasuaji katika mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa mtoto mchanga.

Mtoto mchanga ako hospitalini pamoja na mama yake, huku akidungwa sindano inayoonekana kuwa ya chanjo. Daktari wake amevaa koti la maabara, kuonyesha kwamba ni daktari.

Chupa mbili za dawa ambazo ni ndogo zinashikiliwa huku sirinji imeingizwa ndani ya moja yao ikitiwa dawa ndani ya sirinji.

Ofisa watatu wa usalama, pamoja na watu wengine watatu wa kawaida, wamevalia barakoa usoni na wamesimama wakizunguka vitu vinavyowekwa katika gunia.

Muuguzi wa hospitalini wa kike, amevalia nguo rasmi za wauguzi na miwani usoni, anamuweka mtoto mchanga kwenye mahali pake pa kulala. Amefunikwa na sholi nyeupe.

Dawa inayoonekana kuwa kwa fomu ya unga ambayo inachanganywa na dawa nyingine ili itumike kwa sindano kutumia sirinji.

Mtu aliyevalia aproni, inayokaa kama sare maluum, ya rangi ya kahawia na blue mgongoni, akiwa na kifaa fulani, inayotoa moshi.

Mwanamke aliyevalia barakoa usoni anadungwa sindano na muuguzi, ambaye amevalia aproni na barakoa usoni na pia glovu za rangi ya buluu mikononi. Nyuma yao kuna watu wengine ambao wanangojea huduma.

Daktari wa macho, amevalia koti ya maabara nyeupe, miwani usoni, na glovu nyeupe mikononi. Anamhudumia mgonjwa ambaye anatumia chombo cha teknolojia kumtazama machoni mwake. Wapo katika ofisi ya daktari wa macho.

Daktari aliyevalia miwani usoni na koti la maabara ya rangi ya nyeupe anaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye ni msichana aliyevalia mavazi refu na skafu.

Watu wawili wamesimama njiani. Mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Kando yao kuna choo ya rangi ya buluu na mijengo mingine mingi ya mabati ambazo zipo katika hali duni.

Daktari amevalia koti la maabara nyeupe na barakoa usoni ya rangi ya blue . Anaonekana kumuhudumia mgonjwa kwa kumdunga sindano.

Vidonge vya dawa vya Resperdal tablets vipo katika boksi yake ya rangi ya njano na nyeupe. Kando yake kuna vidonge vyenyewe vya rangi ya kijani.

Wanawake wawili wanatembea katika kijiji. Mmoja amevalia barakoa na leso na amebeba kipaza sauti mikononi mwake.

Daktari wa meno amevalia glovu za rangi ya blue . Anatumia chombo cha teknolojia kumhudumia mgonjwa wake, ambaye amefungua meno ionekane ili aweze kutibiwa.

Vidonge vya dawa za Azythroni 250 Azithromycin tablet vimepangwa maalum. Zina rangi ya machungwa.

Kibao ambacho kina maandishi kuhusu daktari asiye mtaalamu. Kando yake ni meza iliyojaa chupa za pombe na baiskeli iliyotelekezwa.

Foleni ndefu ya watu waliovalia mavazi ya kitaalamu wakielekea kwa gari iliyo na vitu vingi vinavyoonekana kuwa via hisani, watu wengine wanavipanga na kushughulikia kupeana vitu hivyo.

Mtu amevalia aproni nyeupe na glovu ya buluu. Amebeba tenki ya rangi ya machungwa anayoitumia kunyunyuzia dawa katika shamba lake lililokuwa na mimea tofauti.

Mfanyikazi akiwa kazini, amevalia koti la maabara na barakoa usoni, amevalia pia kofia cha chuma, huku akihudumia tenki fulani.

Ajali mbaya ya gari, moja yao ikiwa lori la petroli na magari mengine kadhaa. Umati wa watu umekusanyika wakitazama ajali hiyo ya kutisha, huku wengine wakijaribu kusaidia wale waliokuwa, wamedhoofika katika ajali hiyo.

Paketi ya dawa ya virutubisho kwa jina ya Slow Fe ina rangi ya pink na nyeupe na maandishi mengine mengi.

Daktari mwanamke amevalia koti la maabara. Anamsaidia mgonjwa huku wakiwa wamepiga magoti. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na magongo ya kutembelea.

Dawa ya kutumia sirinji inatayarishwa na mtu ambaye amevaa glovu za rangi ya kijani. Dawa hili lipo kwenye chupa ndogo.

Mwanamume ameketi chini, akipewa huduma na watu wawili ambao wamevalia viakisi vya rangi ya buluu, kuonyesha kwamba ni watoza huduma wa afya.

Wazima moto wawili wamevalia sare spesheli za kuzima moto, wako katika uwanja unaonekana kuwa na moto mkubwa ambao wanajaribu kuuzima kwa kutumia mbinu tofauti.

Wauguzi wa afya wanamshughulikia mtu ambaye amelazwa katika kitanda cha hospitalini. Wengi wao wamevaa sare rasmi za Red cross na wengine wapo na nguo za kawaida.

Msichana aliyevalia shati ya pink na sketi nyeusi. Anachota maji kupitia mfereji. Nyuma yake kuna nyumba ya mabati na nguo zinazoonekana kuwa zilikuwa zimeoshwa na kuanikwa nje.

Mgonjwa wa kike akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni na shanga ya rangi tofauti. Anaonekana kuwa hospitalini akidungwa sindano na muuguzi mwingine. Anaonekana kuwa na maumivu mengi sana.

Mwanamke aliyevalia aproni nyeupe. Ameshikilia chupa mbili za dawa. Ameketi kwenye kiti ya plastiki na nyuma yake kuna ukuta ya rangi nyeupe.

Muuguzi wa afya anatayarisha syringe ya dawa ya chanjo, huku mama aliyevalia nguo special za kitamaduni na shanga mengi za rangi mengi, ameketi kando yake, akiwa amebeba mtoto mchanga.

Chombo ndogo, kinachobeba vidonge vya saplimenti ya vitamini na kapsuli ya rangi nyekundu na mengine ya rangi nyeupe.

Muuguzi aliyevalia barakoa usoni na glovu nyeupe mikononi, anamuhudumia mwanamke, ambaye anakaa kuwa ni mgonjwa, anamsaidia ili ampe matibabu.

Daktari wawili wa meno na wa kike wamevalia barakoa na koti la maabara. Wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala akilifungua mdomo ili atibiwe meno.

Duka ndogo, lililofunikwa na mwavuli, lina bidhaa za shanga na chupa tofauti nyingi, ambayo yana kitu fulani ndani ya kila mmoja wake.

Mwanamke ameketi chini akidungwa sindano na amevaa barakoa ya buluu. Kando yake kuna chombo amalo limeandikwa Vaccine juu yake.

Chupa mingi za glesi za madawa zimepangwa. Mbele yao kuna sirinji ambayo imefunikwa juu. Nyuma yao kuna chupa zingine za rangi nyeupe.

Manyumba ya matope yanayoonekana kuwa yameachwa kwa sababu ya mafuriko. Nyumba haya yamefurikwa na maji ambayo imefikia kiwango cha nusu ya nyumba hizi.

Daktari wawili wa meno, wapo katika shughuli ya kumtibu mgonjwa wao, ambaye amelazwa katika kitanda. Anaonekana kuhudumiwa meno, huku daktari wake wawili wakiwa wamevaa mavazi rasmi za daktari.

Mwanamke aliyevalia buibui anadungwa sindano na muuguzi. Kando yake kuna muuguzi mwingine aliyevalia nguo rasmi za wauguzi. Mtu mwingine ameketi kando yake, anangojea kupewa huduma.

Daktari wa macho, akiwa katika harakati za kutibu mgonjwa ambaye apo ofisini mwake, huku daktari amevaa koti la maabara na kumtazama mgonjwa wake machoni.

Mgonjwa wa kike yupo hospitalini. Muuguzi anamsaidia kwa kutumia chombo cha teknolojia linalo weka mwanga mdomoni mwake wa rangi ya buluu. Muuguzi amevalia glovu nyeupe na nguo rasmi za wauguzi.

Daktari wa kike wa meno, akiwa katika shughuli yake ya kutibu meno, amevalia barakoa na miwani usoni, koti la maabara na wavu wa nywele. Anashughulikia mgonjwa ambaye amevishwa miwani spesheli.

Chupa cha dawa cha Muarubaini Herbal Drink ina mchoro wa mti mkubwa katikati yake na kando yake, picha ya kikombe cha chai.

Muuguzi wa hospitali ameketi chini akimhudumia mgonjwa, ambaye pia ameketi katika kiti spesheli ya hospitalini. Wote wamefurahi na kutabasamu sana.

Mkono wa mtu mgonjwa umeekewa chombo nyingi za teknolojia za hosipitalini. Daktari anamsaidia kwa kumshikilia mkono huo.

Mtoto mchanga aliyebebwa na mamake, ambaye amevaa kofia ya rangi ya njano, anapewa chanjo na mtoza huduma, ambaye amevalia jaketi iliyochapichwa jina world health organisation juu yake.

Vidonge vya dawa vya rangi nyekundu, vinamwagika kutoka kwa chupa chake. Chupa chake kina rangi ya kahawia na kando yake kuna kijiti nyeupe.

Mtu wa kiume amevaa koti la maabara nyeupe na barakoa usoni. Anawafunza wengine kuhusu jambo fulani. Kando yao kuna bango la rangi ya buluu limeandikwa UNICEF juu yake.

Chupa cha plastiki kimejaa kioevu ya rangi nyekundu. Nyuma yake kuna mimea, majani na miti mengi.

Muuguzi wa afya, ambaye amevalia sare za hospitalini za rangi ya bluu na barakoa usoni. Anaingiza dawa katika sirinji kwa umakini sana.

Boksi ya vidonge vya dawa vya Cholecalciferol Capsules USP. Mbele yake ikiwa na vidonge vyenyewe vilivyo na rangi ya dhahabu.